Hapa bila shaka ni shuleni na ni katika sehemu ya mahabara, katika mlango huu ambapo kuna mahabara ya somo la kemia na somo la bayolojia na bila shaka hii ni shule ya upili.

Haya ni mshindano ya riadha, kwa wale walemavu ambao wana ulemavu wa kutoona, tunaona mwanariadha Kimani akiwa na mwelekezi wake baada ya kumaliza mbio na kusherehekea.

Hapa bila shaka ni darasani kutokana na vile vitabu ambavyo viko kwenye meza hii na inaonekana kuna vilevile tarakilishi mbili kwa hivyo inaakisiwa kwamba hili ni darasa la kompyuta.

Hapa ni katika sehemu, ambayo imetengwa iwapo kuna tukio la moto, watu wanafaa kuja pamoja na kusimama au kuketi kwenye sehemu hii, kujiepusha na moto huo.

Hapa bila shaka ni shuleni na ni katika darasa mojawapo. Ndani ya shule hii, darasa hii kutokana na Ile mchoro ambao imechorwa ni darasa la chekechea.

Hapa tunaona jengo la orofa mbili, jengo hili ni jengo la shule kutokana na vile kuna yale milango imeandikwa madarasa.

Hapa ni darasani, tunaona katika darasa hili kuna vipakatalishi viwili, na kuna madaftari. Bila shaka hiki ni chumba cha kuwafunzia wanafunzi kisomo cha tarakilishi

Kuna mwanaume ambaye anaonekana kuwahutubia watu. Watu wenyewe wako katika kongamano, kongamano lenyewe ni la kuwasaidia watoto ambao wana mapungufu kadha kadha kama vile kutoona, kutosikia, kutotembea na miguu yao miwili na kadhalika.

Huku ni darasani, kuna picha ya ma, na, o, pa, ka na ra. Kuna picha ya mwezi wa Oktoba, Novemba na Desemba, alafu kuna kazi ya ziada ambayo imepeanwa na tarehe ishirini na nne Februari mwaka wa elefu mbili na ishirini na tano.

Hapa tunaona wanariadha wawili wa Kenya , ambao ni vipofu , wakiwa na wasidizi wao ama waelekezi wao wakifanya mazoezi uwanjani kujitayarisha kwa mashindano yao ya kimataifa.

Hapa tunaona ratiba, ya shule ya barabara ya Thika ambayo ni shule ya, Kristu ratiba ya masomo ya kompyuta ama tarakilishi katika wiki nzima.

Hapa tunaona wanariadha, wanariadha wawili ambao ni vipofu, kutokana na yale mapambo ambayo wamevaa machoni, wakiwa na wasaidizi wao wawili baada ya kumaliza mbio.

Bilashaka hili ni karatasi la maswali, katika shule na tunaona ni somo la, kidini kutokana na yale maswali ambayo yameulizwa hapa, swali yenyewe yako katika kiingereza tunaona ni katika shule ya msingi, maswali haya ni katika shule ya msingi.

Hapa ni katika moja wapo ya shule, ndani ya moja wapo ya darasa za shule ya chekechea ambapo kuna siku za wiki ambazo zimeonyeshwa hapa kuanzia siku ya jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na mwishowe siku ya jumamosi.

Hapa bila shaka ni darani kutokana na kibao hiki ambacho kuna herufi a mpka z ikionyesha herufi kubwa na ndogo , kwa hivyo bila shaka ni darasa la chekechea.

Hapa bila shaka ni shuleni na katika shule hili kuna mlango huu ambao ni wa darasa la kwanza cha ambalo ni darasa ambalo linashughulikiwa na mwalimu Agnes.

Hapa ni shuleni hii ni shule ya msingi tunaona kwamba kwamba mlango huu umeandikwa kwamba ni wa gredi ya sita ch ambapo ni darasa la mwalimu Ivoli , mwalimu Ivoli ndio mwenye darasa hili la sita ch.

Hapa ni darasani katika mojawapo ya shule ya msingi na kuna maandishi ya herufi ndogo na kubwa na jinzi ya herufi hizi zinapaswa kuandikwa.

Kuna jumba ambalo ni la ghorofa moja mbele yake kuna ua vilevile kuna mti chumba lenyewe laonekana kwamba muundo ule wa shule.

Hapa tunaona kitabu cha wanafunzi, kitabu chenyewe ni cha uchapishaji imechapishwa na wachapishaji wa Longhorn. Kitabu cha kompyuta science ya kompyuta cha gredi ya saba.

Hapa bila shaka ni uwanjani na katika uwanja huu, kuna wanariadha ambao ni vipofu ambao wanafanya mazoezi na kuna wale wasaidizi, ambao wanawasaidia katika kukimbia na kufanya mazoezi katika uwanja huu.

Hapa bila shaka ni ndani ya shule, katika shule hili ni ndani ya mojawapo ya darasa ambalo linaonekana kama mahabara vile, kutokana na zile meza kutokana na vile vimo ndani ya darasa hili.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi, kinachotumika shuleni katika mafunzo yao kuwafunza mambo kadha wa kadha, kitabu chenye we kimeidhinishwa, katika matumizi ya watoto wa shule ya msingi. Ona zile picha na ule ujumbe ambao u ndani ya kitabu hiki.

Huu ni ubao katika darasa la chekechea, kwa kuwa kuna hizi picha ambazo ziko katika ubao huo katika karatasi zenyewe ambazo zinatumika katika mafunzo ya kiwango cha chekechea kule shuleni.

Hapa ni shuleni, na katika shule hii hapa ni katika mojawapo ya darasa, na darasa hili kuna hizi dawati, dawati mbili na viti vyao na sakafu ambayo imengara.

Hapa bila shaka ni shuleni ndani ya mojawapo ya darasa na katika darasa hili kuna dawati na juu ya dawati hili kuna kitabu kile cha kingereza ambacho kinawafunza maswala ya afya, usalama na maadili ambacho kinaonekana ni cha watoto wa shule ya msingi kama vile picha ambazo zimechorwa kwa kitabu hiki.

Hapa bila shaka ni shuleni. Ndani ya moja wapo ya darasa ambapo, kuna somo la dini ambalo linaendelea kutokana na lile swali ambalo liko ubaoni na ni shule ya msingi, kutokana na zile picha za miezi ambazo zimebandikwa kwenye ukuta.

Hapa tunaona chumba ambacho kina viti, meza, na tarakilishi. Kutokana na vile kimepangwa kinaonekana labda ni darasa ambapo wanafunzi wanapokea mafunzo ya tarakilishi.

Tunaona jumba, jumba la kifahari ambalo ni la ghorofa moja, mbele yake kuna chuma ambacho ni cha kupandishia bendera, kando yake kuna maua ambayo yamezunguka sehemu hiyo ambayo unaelekea kupandisha bendera, mbele ya nyumba hiyo tunaona vilevile chombo cha kutupia taka.

Kuna nyumba ambayo inaonekana ni ya ghorofa moja, kuna kiti nje ya nyumba hii, kuna uwanja ambao inaonekana kuna paipu ambayo imewachwa hapo nje na kando kidogo naona kuna meza zilizoachwa nje ya jengo hili na vilevile kando yake tunaona maua.

Hapa bila shaka ni shulenu, na katika shule hili, tunaona madarasa mengi, ambayo ni ya vitengo mbalimbali, na mbele yake kuna kiwanja.

Hapa kuna mlango ambao uko kwenye chumba fulani, ambapo kuna bango. Na bango lenyewe linatueleza kwamba, mlango huu haufai kutumika na wanafunzi kutoka darasani sababu ni sehemu ya mlango wa kutoka nje.

Hapa bila shaka ni shuleni na ni ndani ya darasa mojawapo na kuna kitabu ambacho kiko juu ya dawati kitabu chenyewe ni cha wanafunzi ambacho kinawasaidia jinsi ya kujifunza tabia mbalimbali ambazo ni tabia nzuri jinsi ya kukula ukiwa kule mezani na mafunzo mengine mengi.

Hapa bila shaka ni shuleni na ni ndani ya mojawapo ya darasa katika shule hii, na darasa hili ni la gredi la pili kutokana na kwamba kitabu hiki cha somo la Kiswahili kiitwacho nyota ya Kiswahili ni kitabu cha wanafunzi wa gredi ya pili.

Bila shaka hapa ni darasani katika shule ya msingi kwa sababu ni mambo yanayofunzwa katika shule ya chekechea ubao na vilevile kwa ukuta, tunaona wanafunzi wanafunzwa jinsi ya kuandika herufi kubwa na ndogo darasani.

Hapa bila shaka ni mojawapo ya vyuo vikuu kutokana na miundo ya dawati hizi ambazo ziko katika darasa hili ambalo ni safi.

Hapa ni uwanja wa shuleni sehemu ambayo wanfunzi na walimu hukusanyika kwa gwaride ili kuweza kuimba wimbo wa taifa na kupeperusha bendera ya nchi ya Kenya.

Hili bila shaka ni karatasi la mtihani ambalo limesahihishwa. Mtihani wenyewe ukiwa ni mtihani wa hisabati kutokana na yale maswali ambaye yanaulizwa hapa na kusahihishwa na ni maswali ya kuongeza na yale ya kuondoa.

Hapa bila shaka ni shuleni, ni katika mojawapo ya darasa zile ambazo ziko katika shule hii, na ni shule ambayo labda ni ya shule ya upili au shule ya msingi, kutokana na yale madawati ambayo yamo darasani.

Hawa ni wanakamiti wa kitaifa wa, timu, ya Kenya ya vilema, huku wakipokezwa zawadi ya shilingi milioni tano.

Hapa kuna mbio za riadha na tunaona wanariadha kadhaa, na inaonekana kama ni vipofu vile kwa kua wamefunga macho yao alafu kuna watu wanaowasaidia kando yao kukimbia.

Hapa bila shaka ni shuleni, na ni katika mojawapo ya darasa la chekechea ambalo linaonekana limefungwa. Kutokana na zile picha ambazo ziko kwenye ukuta huu inaashiria kwamba darasa hili bila shaka ni la chekechea.

Bwana huyu ni waziri wa elimu nchini Kenya. Anaonekana kupeana hotuba katika kikao fulani kilicho ndani ya shule ama chuo cha mafunzo spesheli nchini Kenya.

Huku ni shuleni ambapo tunaona kuna vifaa tofauti tofauti vya watoto kuchezea kama vile bebea, za aina aina na inakisiwa ni watoto wa chekechea.